Huu ni mchanga wa baharini. Mchanga huu watu wengi hupenda sanasana watoto, watalii wanaenda kucheza katika huu mchanga ili kujifurahisha na pia kuondoa mawazo, sana sana ya akili.

Mzee anaficha mkunga wetu wa ndizi kwenye mfuko wa nailoni. Hii inamaanisha kwamba hakuna wadudu au wanyama watakaovamia ule mgomba au ile ndizi. Na pia majirani ambao wako na wivu pia hawataona.

Samaki wamepangwa kwenye vikundi tofauti tofauti. Wengine kwenye uteo, wengine kwenye bakuli, wengine kwenye meza kwa ajili ya biashara. Pia kuna mchuuzi akiwa anaziosha zile samaki pia.

Kijana anauza samaki ambao amewapanga vizuri, wasafi na wanaonekana wenye afya nzuri. Pia amevalia mask ambayo itamsaidia kutematema mate kwenye samaki hizo. Kijana huyu anajituma kweli kweli.